Kibanda ambacho yauza viatu, champali na gwanda za kucheza mpira. Chini kuna ndoo nyekundu na nyeupe, inapaa ya nylon .

Duka ambayo inauza michongo ya sanaa iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, kando na ngozi ya mnyama aina ya ng'ombe au mbuzi.

Mwanaume mmoja amevalia shati nyeupe. Ameshikilia jagi na kikombe. Anamimina maziwa. Mbele yake mna mashine ya kupima kiwango.

Viganja viwili vya mkono, vimeshikilia rununu, imeandikwa tuma pesa, toa pesa taslim, nunua mda wa maongezi, mshwari, lipa na mpesa pamoja na akaunti yangu.

Duka la Kieni linauza bidhaa za maziwa rangi yake nyeupe. Mtu mmoja amesimama dirishani huku anahudumiwa.

Gari moja aina ya "Ferrari". Rangi yake manjano. Imepakia ndani ya jumba yenye kuta ya vioo. Nje nyeusi iko barabarani.

Magari aina ya kampuni ya Mercedes yamepakia, katikati nyeupe, kando nyeusi. Juu mna nyayo ya umeme.

Matatu moja imesimama barabarani, nambari ya usajili KDG 795S kando na miti. Juu angani kuna mawingu.

Kiganja cha mkono kimeshikilia rununu, imeandikwa, "Tuma Pesa, Ondoa Salio, Muda wa Maongezi, Lipa na MPesa, pamoja na Akaunti Yangu". Nyuma yake kuna kuta la mawe.

Duka moja mlango wake u wazi. Mbele kuna kabati yenye kioo. Kushoto kuna bango imechorwa ng'ombe na maziwa. Nyuma kuna boxi kando na mtindi wa rangi wa waridi na nyeupe.

Duka la M-Pesa, linauza mpira, maji, soda na muda wa maongezi. Kando yake, watu wameketi kwa kiti.

Magari yamepakia uwanjani kwa foleni. Chini kuna nyasi yenye rangi kijani. Mbele kuna miti mirefu. Miale ya jua imeangaza.

Kibandani kuna mkungu wa ndizi, zingine zimeiva na kuanikwa na kamba. Chini sakafuni kunazo nyanya zenye rangi nyekundu.

Duka la mpesa, nje kuna jokovu, ndani mna soda, maziwa na maji, kando yake kuna sanduku ililobeba viazi.

Risiti ya kiserikali ya nchi ya Kenya, iliyolipwa tarehe kumi na saba, mwezi wa Novemba, mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili.

Mama mmoja amesimama kimufti. Amevalia sketi kando na mashini ya kuuza mafuta ya kupikia na maziwa. Kabatini, kuna mibinda za watoto.

Kiwanda cha kutengeneza magari aina ya basi. Mbele kuna foleni ya fremu mbili nyeupe, zingine za machungwa, juu mna dari ya chuma.

Familia yenye baba, mama, mtoto wa kivulana na kisichana wanatabasamu. Juu ya meza kuna bakuli na glasi ya sharubati, nyuma kuna kuta nyeupe.

Mikufu iliotengenezwa kwa shanga na vibeti vilivyoundwa kwa makonge, njiani kuna mlingoti ya miti, juu kuna paa ya mabati.

Bunda ya pesa, ya nchi ya Jamhuri ya Kenya. Kiwango yake, shilingi mia moja. Imechorwa picha ya rais wa kwanza Jomo Kenyatta.

Kiganja cha mkono kimeshikilia pesa shilingi elfu nane na mia tano ya nchi ya Kenya.

Magari manne yamepakia ndani ya jengo. Chini kuna sakafu, mbele kuna kuta ya glasi, nyuma kuna mtu amesimama, juu kunayo taa inawaka.

Salio ya pesa, shilingi elfu sitini na nane, na mia nane. Fuliza thelathini na nne na mia tisa elfu. Chini wezesho la kutuma na kupokea malipo kuondoa na muda wa maongezi.